Hiki ni kituo cha kusambaza umeme milingoti ya rangi ya kijivu na nyeusi yenye ukubwa tofauti inatumiwa, Wahandisi watatu wanaonekana wakifanya kazi yao. Umeme umewezesha watu kuanzisha biashara ndogo ndogo ili kujipatia mapato.

Hii ni transfoma iliyowekwa katikati ya milingoti ya mbao. Iko mbele ya jengo la ghorofa lenye uzio wa chuma. Inatumiwa kusambaza umeme hasa mjini. Umeme umewezesha watu wengi kuanzisha biashara zao na kuimarisha usalama.

Hiki ni kituo cha kusambaza umeme. Kina milingoti ya minara mirefu ya chuma zilizounganishwa. Eneo hili lina nyasi ya rangi ya kijani, miti mifupi na wanyama pori. Umeme umewezesha biashara nyingi kuchipuka na usalama kuimarishwa.

Hiki ni kituo cha kusambaza umeme. Kina mitambo mingi na minara inayotumiwa. Eneo hili ni kame lenye miundo misingi inayohitajika. Hakuna makazi ya watu hapa.

Hili ni mbuga la wanyama. Kuna nyasi ndefu ya rangi ya manjano. Mbuni mwenye miguu mirefu anatembea mbugani. Ana manyoya ya rangi nyeusi na nyeupe. Wanyama hawa huendeleza utalii na kuingiza pesa za kigeni nchini.

Huu ni msitu wenye miti mingi ya asili, ni makazi ya wanyamapori. Mazingira yanaonyesha watu wamehifadhi rasilimali hii vizuri. Mazoea haya yataongeza kiwango cha mvua inayotegemewa kama vianzo vya chemichemi ya maji, ukame utafukuzwa na chakula kitapatikana kwa wingi.

Tembo watatu wakubwa wako ndani ya mbuga la wanyama. Wana rangi ya hudhurungi, masikio makubwa na pembe za rangi ya kijivu. Uhifadhi wa ndovu unachangia kuboresha utalii ambao ni tegemeo la uchumi wa nchi.

Kuna kundi la watu ambalo liko nje. Mtoto mdogo wa kike, na wengine, wamebeba miche ya miti. Shughuli inayoendelea, ni upandaji wa miti, ambayo itazidisha mvua, inayotegemewa kwa kilimo, na vyanzo vya mito.

Kuna mto mdogo wa maji chafu unaopita kando ya majengo, kingo zake zimejaa takataka ya plastiki za aina tofauti. Mwaume aliyevalia sare ya kijani na buti nyeusi anazoa taka hizo na kuziweka kwenye gunia.

Mwanamme amevalia shati ya rangi ya mtindi na samawati. Mkononi ameshika mamba mdogo. Nyuma yake kuna kichaka huenda yuko ndani ya mbuga la wanyama pori. Wanyama hawa ni kivutio kikubwa cha watalii wa ndani na nje.

Haya ni mabomba makumbwa yanayotumiwa kusafirisha maji safi ya kunywa au maji taka. Mafundi wanne wanakagua na kukarabati mabomba hayo. Shughuli hii inawawezesha wakazi wa mjini kupata maji ya kutumia na kutuoa taka nyumbani.

Hii ni mitungi ya rangi ya samawati na manjano. Mwanaume mmoja anajaza maji safi kwenye mitungi hii. Ukosefu wa maji hasa mjini, umewalazimu wakazi kununua bidha hii muhimu kwa matumizi ya kila siku.

Mrundiko wa taka uko ndani ya kibanda cha mabati. Mbele yake kuna ratili inayotumiwa kupima taka zilizowekwa ndani ya gunia. Taka hizi zitatumiwa kuunda upya bidhaa zingine. Mazoea haya yatapunguza uchafuzi wa mazingira.

Kuna kundi la watu ambalo liko nje, mtoto mdogo wa kike na wengine wamebeba miche ya miti. Shughuli inayoendelea ni upandaji wa miti, ambayo itazidisha mvua inayotegemewa kwa kilimo na vyanzo vya mito.

Huyu ni simba ndani ya mbuga la wanyama pori. Amesimama nyuma ya uzio wa chuma. Wanyama hawa wamechangia kuingiza pesa za kigeni na kuongeza nafasi za ajira nchini.

Hili ni garimoshi la kisasa linalokwenda kwa kasi. Linasafirisha watu na mizigo. Lina rangi ya nyekundu na nyeupe. Linatumia mnara mrefu na reli iliyojengwa juu ya ardhi. Teknolojia hii imewezesha uhifadhi wa msitu ya kiasili na usafiri wa haraka.

Huu ni mtaa wa vibanda vilivyojengwa kwa mabati na miti. Matokeo ya uharibifu wa nyumba unaonekana. Umesababishwa na mafuriko au upepo mkali. Wakaazi hawa wanahangaika na kujaribu kuokoa mali yao.

Huu ni mto uliojaa taka nyingi, hasa chupa za plastiki. Mwanaume mwenye shati ya rangi ya samawati na miwani anazoa taka zile. Uchafuzi huu wa mazingira huua samaki na wanyama wengine.

Huyu ni kobe Katika mazingira yake ya asili, kando na kuwa kivutio kwa watalii anasaidia kwa kula matunda na kusambaza mbegu zake kwenye kinyesi chake. Pia ana mazoea ya kuchimba ardhini na kuwezesha hewa kuingia ndani ya mchanga vizuri, baadhi ya watu hutumia mnyama huyu kutibu ugonjwa wa kifafa.

Hili ni mbuga la wanyama pori. Ndovu wako karibu na kidimbwi cha maji. Mmoja anajipaka tope mgongoni ilikuondoa wadudu. Kando ya wanyama hawa kuna kundi la wanafunzi na watalii wazungu wanaopiga picha.

Kuna maakazi ya ghorofa katika eneo hili, mbele ya majengo vibarau wawili wanaonekana wakichimpa mtaro kando ya kuna magari mawili yalioegeshwa moja inatumiwa kupepa mchanga mabomba ya maji taka au maji safi yatawekwa kwenye mtaro iliochimpwa kwa manufaa ya wakaazi

Hii ni mbuga ya wanyama pori, ina vifaru watatu wenye afya bora. Mazingira yao asili yana nyasi fupi ya rangi ya kijani na njano. Nyuma kuna minara ya reli ya kisasa inayopita juu. Wanyama hawa ni kivutio kikubwa cha watalii wa ndani na nje.

Hii ni mbuga ya wanyamapori. Pundamilia mwenye mistari mieupe na mieusi. Amesimama kando ya kichaka. Mnyama huyu ni kivutio cha watalii. Sekta hii imekuza uchumi wa nchi kwa kuimarisha mapato yetu.

Haya ni mazingira ya kuvutia ya asili, kuna ndege wawili wenye madoa ya rangi nyeusi na nyeupe. Nyuma yao kuna kichaka cha majani ya rangi ya kijani , ni kivutio kwa watalii wa ndani na nje , ambao huchangia kukuza uchumi wetu.

Hii ni bustani nadhifu yenye nyasi fupi na miti mirefu. Katikati kuna viti vya kukalia, kuna utulivu na hali ambayo husaidia kupunguza uchovu haswa wa mwili na akili. Uhifadhi wa mazingira halisi huchangia kuwa na hewa safi na mvua ya kutosha.

Hili ni kundi la ng'ombe ambao hawana afya njema. Sehemu hii ina ukame. Wana rangi nyeupe, nyeusi na hudhurungi. Wanakunywa maji yanayotoka kwenye bomba. Nyuma ya mifugo kuna msitu wa miti.

Mabasi ya usafiri wa umma yako barabarani mjini yana rangi nyekundu na nyeupe. Upande wa kulia kuna majengo marefu ya kibiashara. Wapita njia wanaendelea na shughuli zao.

Hii ni barabara kuu ya kisasa inatumiwa sana na magari ya usafiri wa umma na ya kibinafsi. Upande wa kulia kuna majengo ya ghorofa. Ujenzi wa baraste hii imeimarisha usafiri na shughuli za kibiashara ndani na nje ya mji.

Hili ni basi la usafiri wa umma. Limesimama kwenye barabara ya lami. Lina rangi ya samawati, kijivu na nyekundu. Mabasi haya yamechangia kuimarisha usafiri na kuajiri watu wengi.

Hiki ni kituo cha kuuzia mafuta ya petroli mjini. Kinatumiwa kama maegesho ya matatu ya usafiri wa umma. Kuna magari mawili ambayo yana mabango juu yake. Yanawaelekeza abiria kujua ni wapi magari hayo yanaelekea.

Magari ya usafiri wa umma yameegeshwa barabarani. Mabasi haya yana rangi ya kijani na nyekundu. Kwenye dirisha moja kuna bango la maelezo ya ziada. Kando yake manamba wanatafuta wateja. Kuna majengo ya ghorofa na wapita njia wengi.

Magari meupe ya usafiri wa umma, yameegeshwa kando ya barabara ya lami mjini. Kando yake kuna majengo ya ghorofa ya kisasa. Juu yake kuna mabango ya maelezo ya ziada.

Hiki ni kituo cha magari ya usafiri mjini. Kuna taxi na mabasi ambayo yamepakiwa kando ya barabara wakingoja wateja. Wapitanjia wengi wanaendelea na shughuli zao. Majengo marefu ya kibiashara yanaonekana.

Hiki ni kituo cha matatu ya usafiri wa umma, yamesimama kwenye barabara ya lami. Yana rangi ya kijivu na manjano. Juu yake kuna mizigo na mabango yenye maelezo. Magari haya yamechangia kuimarisha usafiri na kuajiri watu wengi.

Haya ni maegesho ya matatu ya usafiri wa umma mjini. Magari yamepakiwa katikati mwa majengo ya ghorofa. Juu yake yana mabango ya maelekezo. Wapita njia wanaendelea na shughuli zao.

Abiria wa kiume anashuka kutoka kwenye basi la usafiri wa umma. Lina rangi ya samawati na kijani. Kwenye dirisha kuna bango la kuwaelekeza wasafiri kuhusu nauli na sehemu inakoelekea.

Hiki ni kituo cha mabasi ya usafiri wa umma mjini. Mabasi ya samawati na manjano yamepakiwa kando ya mti. Utingo amebeba mabango ya kuwaelekeza wasafiri kuhusu nauli na basi linakoelekea.

Hiki ni kituo cha mabasi ya usafiri wa umma mjini. Mabasi yameegeshwa kando ya barabara. Majengo ya ghorofa ya kibiashara yanaonekana. Kuna bango la kuwaelekeza abiria. Wapitanjia wanaendelea na shughuli zao.

Matatu ya usafiri wa umma yenye rangi ya machungwa na mapambo limeegeshwa barabarani. Kando yake kuna majumba ya ghorofa na bango la maelezo. Manamba yuko mlangoni akitafuta wateja. Wapita njia wanaendelea na shughuli zao.

Hiki ni kituo cha mabasi ya usafiri wa umma mjini. Basi la rangi ya kijani na manjano limepakiwa kando ya barabara. Kuna bango la kuwaelekeza wasafiri kuhusu nauli na basi linakoelekea. Wapita njia wanaendelea na shughuli zao.

Hiki ni kituo cha kuegesha mabasi ya usafiri wa umma mjini. Basi la kwanza lina rangi ya kijani. Yameegeshwa kando ya majengo ya ghorofa. Wapita njia wanaendelea na shughuli zao.

Hapa ni makutano ya barabara yenye shughuli nyingi mjini. Kuna aina tofauti ya magari, ikiwemo mabasi ya usafiri wa umma. Magari yanayoelekea kulia yamesimama kwenye mataa ya trafiki. Askari wa trafiki anaongea na dereva wa gari ndogo. Miti mirefu na majengo ya ghorofa yanaonekana kando ya barabara.

Hiki ni kituo cha mabasi ya usafiri wa umma. Mabasi yamepakiwa kando ya barabara ya lami yakiwangoja wateja. Wanaotembea kwa miguu wanaendelea na shughuli zao. Majengo ya gorofa na mti inaonekana mkabala na mabasi hayo.

Hiki ni kituo cha mabasi ya usafiri wa umma mjini. Mabasi ya rangi ya samawati, kijivu na nyeupe yameegeshwa kando ya barabara. Majengo ya ghorofa ya kibiashara yanaonekana. Kuna bango la kuwaelekeza abiria. Wapita njia wanaendelea na shughuli zao.

Hapa ni maegesho ya mabasi ya usafiri wa umma kwenye barabara ya lami ni ya rangi tofauti, yako mjini karibu na majengo ya kisasa ya kibiashara na miti. Wapita njia wanaendelea na shughuli zao.

Matangi makubwa meusi yamewekwa kando ya ukuta, juu ya sakafu ya simiti. Kila tangi lina bomba la rangi ya kijani la kusafirisha maji hayo. Sehemu hii ina uhaba wa maji safi ya kutumia. Mfumo huu unasaidia wakaazi kuhifadhi maji yanapopatikana.

Huu ni mtaro mpana uliochimbwa ardhini. Unatumiwa kuweka mabomba ya kupitisha maji safi au maji machafu kutoka kwenye makazi ya watu. Mfumo huu huboresha usafi mjini na kusaidia kusambaza maji yanayohitajika sana nyumbani.

Huu ni mtaro mpana uliochimbwa ardhini. Unatumiwa kuweka mabomba ya kupitisha maji safi au maji machafu kutoka kwenye makazi ya watu. Mfumo huu, huboresha usafi mjini, na kusaidia kusambaza maji yanayohitajika sana nyumbani.

Tangi nyeusi la kuhifadhi maji limewekwa juu ya nyumba za kukodi. Mbele yake kuna uzio uliojengwa kwa mawe. Uhifadhi wa maji huwawezesha wakazi wa mjini kukabiliana na tatizo la uhaba wa maji ya kutosha ya matumizi ya nyumbani.

Mtaro uliochimbwa umejaa maji taka. Kando yake kuna bomba la kupitisha maji ambalo limefukuliwa .Mabomba haya ni ya kusafirisha maji machafu mbali na nyumba za wakazi au maji safi ya kutumiwa.

Huu ni mtaa ambao unapatikana mjini. Upande wa kulia , kuna barabara ya vumbi inayotumiwa na wapita njia. Kando yake kuna uzio wa ukuta, kushoto kuna maduka yaliyojengwa kwa mabati. Wafanyabiashara kumwaga maji matafu mbele ya maduka yao bila kujali madhara yake.